Kiongizi moja akiwa amekaa pale kama ameshika spika spika yeye amesimama pale kama amefaa suti, uenda anatoa hotuba yake kwa watu wa nchi ama kwa wanahabari.

Hii ni chumba ambalo inaonyesha kuna milango mitatu imefungwa ni chumba ambaye inafutia pale kuna kiti ya rangi nyeupe ikiwa pale moja alafu hapa kuna nyasi ambayo imekatwa kwa laini inayofutia .

Hapa ni kwaridi ya shule kuna hii chuma hii mti ya bendera imepakwa rangi nyeupe nyeupe, juu yake kuna maua ambaye imekatwa kwa laini iliyofutia, pale tena kuna mitungi ya maji na mandishi.

Hapa ni mlango mlango hii ikiwa imepakwa rangi nyekundu hii mlango iko na maandishi ambayo imeandikwa mwalimu Agnes karibu hapa ni darasa ya moja c.

Hapa ni darasa ambapo kuna viti ambazo zimeekwa kwa laini mbele yake kuna bao kwa rangi yake nyeupe na katika kuna rula ambaye haswa huenda ilikuwa inatumiwa na walimu.

Hapa ni maandishi ama kitabu ambaye watoto waliyekuwa kua ni wa darasa la tano huwa wanafunzwa. Hapa inaeleza maelezo jinsi tunavyofaa kueka afya yako ili kuzuia usipate mauchafu ama magonjwa.

Hawa ni wanariadha wakiwa wamefunga nao macho ama wanaeza kuwa wako na shida ya macho. Kila mlemavu mmoja ambaye ni mshindi amevaa shati lake ambayo imeandikwa kenya, na yeye anaitwa Kimani huyo amekuwa ameibuka wa kwanza.

Hapa ni kiwanja ya kuchezea, kiwanja hili ambalo pale kuna vitu za kuchezea ya watoto. Mtoto aliyekuwa na miaka kumi na kurudi chini hasa hutumika pale mtoto anaposherekea siku ya kuzaliwa anaenda pale kusherekea na marafiki zake.

Kwa picha hili kuna duster ambalo iko chini la mbao. Hili duster utumika pale unapofuta mbao baada ya kuandikwa na mwalimu, kufuzwa mwalimu. Huenda imejaa ama imekuwa uchafu so tunaenda kutoa uchafu.

Hii ni kitabu ambacho hasaa imetumiwa na wanafunzi. Hii imefungua katika ukurasa la 46. Pale, kuna vitu ambazo zimechorwa na vitu ambazo watoto huwa wanatumia kufunza.

Mwanamke mmoja akiwa pale ameshika baiskeli yake akiwa anakimbia katikati ya kiwanja. Yeye amevaa shati lake ambayo imeandikwa Kenya huenda yeye ni shabiki wa Kenya ama ni mtoka Kenya.

Wanaume ambao wamefaa sare tafauti, walemavu waliyekuwa na shida ya mguu wakiwa katika kiwanjani wakicheza mchezo wa mpira ya mguu hawa wakiwa wanashindana ama wanafanya nmazoezi.

Mwanaume mmoja akiwa katikati ya kiwanja ya uchezaji. Yeye amevaa shati yake nyeusi na suruali yake. Pale kunaye ambaye amesimama ni mahali pa nyekundu alafu kando yake kuna nguo ambazo ziko katikati ya nyasi.

Mwanamke moja akiwa pale ameketi kama amefaa miwani yake kwa mwili kama tena amefaa nguo yake nyeusi katika akiwa katikatiya maji kwa meli huenda akiepuka akiwa mashindano.

Kuna mwanaume mmoja amekaa pale kwa kiti. Alafu mbele yake kuna mwenye anamsaidia kufanya mazoezi . Huyo ni mlemavu amembaye amekuja hapa ili aweze kufanyiwa zoezi, huenda alikuwa na shida ama amepata ajali.

Hapa ni mlango. Mlango hili ambayo imefungwa na hii mlango ikona maandishi ambayo imeandikwa No exit for students Inamaanisha kuwa mwanafunzi yoyote hapaswi kupita ama kuingia hili mlango.

Kompyuta hili kwa rangi nyeusi ikiwa pale katika meza, huyu ikiwa meza kwa rangi yake nyekundu. Alafu tena kuna kiti kwa rangi nyekundu. Hii kompyuta ikiwa pale karibu na dirisha.

Hii ni kitabu, kitabu hii imo inatumika na watoto pale darasani ili kuelimishwa ama hasa huwa wanatumia na mwalimu huwa anatumia kitabu ili kuwafunza wanafunzi wake darasani.

Karatasi hii ikiwa imeandikwa maandishi, hapa ni kitabu ambacho haswa huwa inatumika na darasa ama darasa la pili na mwalimu ambaye ameandikwa mwalimu Joy, hizi ni vitu ambazo haswa watoto wa darasa la pili huwa wanafunzwa pale darasani.

Hii ni lango la kidato ya kwanza A. Lango hili limefungwa, inaweza kuwa ndani ni ya kuingia katika darasa kidato cha kwanza A. Kuna wanafunzi ndani. Wanafunzwa na mwalimu ama hawepo wametoka.

Hapa kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa shati lake nyeusi, kama ameanguka ama ameinama pale, halafu akiwa katikati ya kiwanja ilhali kiwanja enyewe kumetulia na hakuna mtu yeyote pale kiwanja.

Wamama ama wasichana wanawake walemavu ambao wamekaa pale kwa mashini zao. Wote wamevaa shati lao ambalo ni rangi moja nyekundu. Alafu mbele ya hizo mashati imeandikwa Kenya.